Nguzo ndefu ya chuma yenye mikunjo ya pembetatu inasimama juu ya ardhi, ikiunganishwa na nyaya nyingi zinazoelekezwa juu katika mtindo wa usambazaji wa umeme. Uzio wa waya wa chuma umezunguka eneo hilo ukiashiria tahadhari au ulinzi wa miundo mbinu.

Muundo mkubwa wa chuma unaopinda na kusimama kwa ustadi huunda msingi wa mtambo wa kiwanda kikubwa. Mpokeo uaonekana ukivuka kwa utaratibu kutoka sehemu ya chini kwa siniizo za ndani zinazoendelea pia barabarani ina simama mbele kama mashaidi wa miundo mbinu ya kisasa huku barabara ya alama ya manjano ikipita pembeni jengo kufanganisha muktadha wa viwanda na huduma za kawaida.

Nguzo kubwa za chuma zinatengeneza muundo wa kituo cha kusambaza umeme zikiwa zimeunganishwa na nyaya nzito zinazopita juu kwa taratibu. Watu wawili waliovaa helmeti na mavazi ya usalama ya rangi ya ngavu wanatembea kando ya vifaa hivyo sehemu ya nyuma inaonekana wazi na angani kuna mawingu meupe. Mtazamo huu unasisitiza shughuli za ukaguzi au uendeleshaji kwenye miundo mbinu za nguvu.

Nguzo mbili kubwa za kusambaza umeme zimesimama kwa urefu zikiwa na nyaya nyingi zinazotandazwa angani kuelekea mbali. Nyasi zenye rangi ya kijani zinatanda mbele huku vichaka vidogo vikichipuka kwa mtawanyiko wa asili. Mazingira ni tulivu yakionyesha mandhari ya kazi na utulivu wa kijijini.

Nguzo ndefu za chuma zimesimama katika nafasi ya wazi kila moja likiwa na vifaa vya umeme ya juu kama vile transfoma na vipasuo. Waya na vifaa vya umeme vimefungwa kwa mpangilio ikiunda mtandao wenye nguvu na usambazaji wa nishati.

Watu wawili wamevaa vizibao vya usalama na helmeti wakifanya kazi kwenye kifaa kikubwa cha usambazaji umeme kilicho na miundo ya chuma na nyayo. Moja amesimama karibu na kifaa hicho huku mwingine akiwa keti chini karibu na miguu yake. Jukwa la kuiniliwa linashikiliwa mhudumu mwingine juu ya kifaa hicho. Mazingira yanaonyesha utaratibu wa usalama na umakini katika kazi ya kiteknolojia.

Miundo ya chuma mirefu imejipanga kwa mpangilio wa kimazingira, kila moja ikiwa na nyaya za umeme zinazounganishwa kutoka nguzo moja hadi nyingine. Arthi ya changarawe imetandazwa kwa usawa, ikizungukwa na njia iliyopigwa lami inayoweza kutumiwa na wahudumu wa kituo hiki. Anga ni safi na lenye samawati angavu, likitoa mwangaza unao angazia kila kipengele cha muundo huu wa usambazaji wa umeme.

Nguzo ambayo imesimama ikiwa imebebeshwa kisanduku kikubwa cha chuma kilicho na miundo ya kupaza joto kinachoonekana kuwa transformer . Waya wa umeme wameunganisha kwa wingi juu ya nguzo wakisambaa kwa mpangilio wa mwelekeo tofauti. Vifaa vya kudhibiti nguvu na vipande vya chuma vimefungwa kwa misimu mbalimbali za nguzo.

Vifaa vikubwa vya chuma vimesimama kwa mpangilio wa kiufundi, vinatoa hisia ya nguvu na udhibiti. Minara ya nyaya za umeme inasambaza nishati kwa miji na viwanda, huku transformer na switch zikionyesha kazi za ndani zisizoonekana. Mawe yaliyotandazwa ardhini na uzio wa usalama vinahakikisha utulivu wa kazi. Hii ni lango la nishati, mahali ambapo nguvu huchujwa na kuelekezwa kwa umakini.

Nguzo za chuma zimesimama kwenye eneo tambarare lenye sakafu ya kokoto kila moja ikiwa na vifaa vya kusambaza umeme, kama vile transformer na vifaa vya nguvu. Waya ya juu zimepangwa kwa mpangilio zikipita karibu na miundo ya chuma na nguzo zinazoshikilia kwa ustadi.

Mandhari hii inaonyesha mtambo mkuu wa kusambaza umeme. Vibadilisha vya nguvu vimeekwa nyuma ya vizuizi vya zege vikihifadhiwa kwa usalama. Nyundo ya chuma ya kimeta imeinua nyaya zikisambaza nguvu kwa mpando mpando. Sakafu iliyofunikwa na zege na changarawe inaonyesha usimamizi madhubuti wa eneo la viwanda. Mandhari inatoa taswira ya teklonojia yenye nguvu inayowezesha maisha ya kila siku bila kujulikana.

Mandhari ya kituo cha umeme kilicho na vifaa mbalimbali vya usambazaji kama vile transfoma, viunganishi vya nyaya na nguzo za usafirishaji wa umeme kwa msongo mkubwa. Mbele kuna bango linaloonyesha sehemu ya juhudi kuu za maendeleo ya miundo mbinu. Muonekano huu unaakisi safari ya maendeleo ya taifa kupitia miradi ya kisasa inayolenga kuimarisha upatikanaji wa nishati ya umeme.

Majengo makubwa ya umbo la mstatili yamezungukwa na miundo ya mabomba na vifaa vya kiufundi. Mvuke mweupe unafuka kutoka sehemu kadhaa juu ya majengo hayo. Sehemu ya mbele ina kituo cha kusambaza umeme chenye nyaya nyingi na transfoma zilizopangwa kwa mpangilio wa kiufundi. Mpangilio wa miundo unaonyesha shughuli za uzalishaji na usambazaji wa nishati.

Miundo ya umeme iliyojengwa kwa uangalifu ndani ya eneo lililozungushwa mkanda wa tahadhari kuonyesha uso wa usambazaji wa nguvu za kisasa. Transfoma, vikata umeme na vifaa vingine vya kiteknolojia vinaunganishwa na nyaya nzito zinazoelekea mbali, kila kipande kikiwa na jukumu la kuhakikisha mzunguko wa umeme unadhibitiwa kwa usalama na ufanisi.

Eneo la usambazaji wa umeme limeandaliwa kwa ustadi, likiwa na transfoma na waya wa nguvu uliofunga kwa mpangilio. Muundo huu unasisitiza maendeleo ya miundo mbinu ya nishati nchini, jitihadi za kuhakikisha usambazaji dhabiti wa umeme na heshima kwa historia ya sekta ya umeme.

Katika njia ya vumbi iliyojaa kijani, konde la pundamilia linatulia kwa utulivu wengine wakelekea mbele wengine wakisubiri kwa kutazama. Mikato Yao ya rangi na nyeusi na nyeupe inavutia. Hewa ni ya umeni wa porini huku mandari ikififia kwa ukwungwu wa ulaini. Hii ni taswira ya uzuri wa mwituni, mahali ambako maisha ya wanyama yanatembea kwa utaratibu wao mwenyewe.

Nyati mwenye pembe kubwa za mvirigo amesimama nyuma ya uzio wa waya kwenye madhari ya kijani yenye miti na majani, pembeni kuna nguzo ambayo kuna picha na upande wa kulia kuna muundo ambao unaofanana na korongo la chakula ardhi imelalia majani machache na inaonekana kavu.

Mtu aliyevalia mavazi ya kijani na kofia ya rangi ya chungwa anatekeleza shughuli ya kuondoa takataka kando ya mto. Anaonekana akiwa na mfuko mkubwa wa kubeba taka akikusanya chupa za plastiki mifuko na vitu vingine vilivyotupwa ovyo. Taswira hii huibua ari ya uwajibikaji wa kijamii na usafi wa mazingira.

Watu wawili wamesimama karibu na mrundikano mkubwa wa takataka za mchanganyiko wa majani, plastiki na mabaki mengine. Wakishughulika na sana za mikononi na mavazi ya kujikinga. Kando watu wanapita na baadhi ya wamebeba mizigo wakiendelea na shughuli zao. Mandhari ya usafi na juhudi za binadamu huungana harakati za kila siku.

Maji ya mto yanatiririka katikati ya makazi ya watu, yakiwa na taka nyingi kama vile machupa, mifuko na vipande vya plastiki, vilivyo tawanyika kando ya kingo. Nyuma kuna majengo madogo yanayo fanana na nyumba au vibanda vya biashara. Mbingu ina mawingu ya kiasi na mwangaza wa asili unaangazia hali ya uchafuzi wa mazingira kwenye eneo linalotumika na jamii.

Kichwa cha twiga kimeinuliwa juu ya reli ya mbao ambako watu wawili wamesimama wakimkodolea macho. Mdomo ya twiga iko karibu na mikono ya mtu mmoja, ikionekana kama anakaribia kulishwa au anachunguza mazingira. Vipengele vya mbao na uzio vinatoa hisia ya eneo la hifadhi ya wanyamapori au kituo cha utalii.

Tembo mdogo, anatembea juu ya njia wa udongo mwekundu akiwa amefunikwa kwa tabaka la udongo, masikio yake makubwa yamefunguka pembeni na mkono mrefu umening'inia mbele yake. Kwa mtindo wake mtulivu, mandhari ya nyuma yana mwamba na mimea michache ya kijani, yakiongeza uzuri wa mazingira ya asili ya savana.

Nyani anaketi ardhini kwa utulivu akiwa ameshika kipande cha karatasi cheupe mikononi mwake. Mwangaza wa asili unamwangazia kidogo na majani meupe na ya kijani yanazunguka karibu naye. Vumbi laini limetandaa chini, likitengeneza mandhari ya porini iliyo na mguso wa ulimwengu wa binadamu. Tamthilia ya uhalisia na udadisi wa wanyama wa mwituni.

Twiga amesimama kwenye mazingira yenye kijani kibichi akiwa amezungukwa na mimea mbalimbali. Maumbo ya mikaratusi na miti yenye matawi mapana huunda mandhari ya asili, huku anga lenye mawingu kidogo likionekana juu. Mandhari inaonyesha sehemu ya hifadhi au mbuga ya wanyama na twiga huyu huonekana kutulia katika mazingira ya asili.

Majengo ya mabati yamejikita ndani ya mandhari yenye msongamano. Mbele, lundo la taka linaenea likizungukwa na ardhi kavu isiyo na rutuba. Maji machavu yanapita polepole katikati ya taka hizo, yakionekana kubeba ushahidi wa maisha bila mifumo madhubuti ya usafi.

Kiku Di cha watu wamevaa mashati ya kijani, suruali za kijani fulana njano zenye mikanda ya kutafakari mwangaza na glovu nyekundu. Wamesimama juu ya lami, moja ameshikilia mwavuli huku wengine wakinyanyua mikono juu kana kwamba wanashangilia au wakishiriki zizi maalum. Mandhari inaonyesha shughuli ya pamoja, huenda ni ya usafi au kampeni ya kijamii katika mazingira ya mtaa.

Twiga watatu wanasimama karibu sana. midomo yao karibu kuguzana na rangi zao za kipekee zinajipambanua vyema dhidi ya kijani cha nyuma. Mazingira yanavutia yenye miti na majani tele mahali pa utulivu lakini pia pa uchangamsho wa maisha ya porini.

Watendaji wa ujenzi wamesimama ndani ya korongo refu lililochimbwa kwa usahihi, wakiwa wamevalia kofia za usalama na fulana za kinga za rangi ya waridi. Mkono yao imeshika vifaa vya kupimia na kuangazia upana wa msingi wa ujenzi, huku saruji ikitandazwa chini kama msingi wa kazi yao. Pembeni, mashine za kuchimba na wafanyikazi wengine wanaendelea na shughuli za ujenzi kwa utaratibu.

Watu wawili wame valia glovu waki kusanya chupa za plastiki na takataka zingine kutoka mbukani ambapo majani ya kijani na maji ya mto yanajipinda kwa nyuma. Ardhi ime jaa uchafu wa plastiki na juhudi zao zina dhihirisha ari ya kulinda mazingira dhidi ya uchafuzi.

Maandari hii unaonyesha mto wa matope unaopita kati ya majengo yalio pande wa kushoto na kulia, maji yanaonekana kuwa mengi na enye kazi yakibeba mazalio ya mchanga na taka taka, huenda ni baada ya mvua kubwa, kando ya mto kuna sehemu zenye nyasi miziko ya uchafu na majengo yasiokamili au yaliojakaa yanaoashiria changamoto za miundobinu na usafi wa mazingira.

Tembo mkubwa amesimama kwenye ardhi yenye vumbi jekundu, akiwa amejiwekea tabaka la udongo juu ya ngozi yake. Ameinua mkono wake wa mbele kwa njia ya kipekee, nyuma yake, kundi la watu wamesimama nyuma ya kamba ya kuzuia. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa mazingira ya asili, na mwingiliano wa wanyama pori na binadamu, katika hali ya utulivu ya nje.

Matarundo ya taka yameenea katika jalala kubwa huku mzigo ya plastiki, nguo zilizotupwa na vitu mbalimbali vya nyumbani vikiwa vimesambazwa kwenye mashimo yaliyofukiwa nusu. Kwa mbali, watu wachache wanaonekana wakitembea kati ya taka hizo. Baadhi yao wakiwa wameinama wakikusanya au kuchambua. Mandhari ni ya ukame na anga ni angavu bila mawingu yakionyesha mazingira ya joto. Hakuna miundo mbinu ya kisasa inayoonekana. Hali ya uchafu inaashiria changamoto ya usimamizi wa taka katika eneo hilo.

Simba dume mwenye manyonya mazito, amesimama karibu na simba jike, kwenye eneo la nyasi ndefu. Vichwa vyao vimeguzana kwa upole, ishara ya ukaribu. Mandhari ya nyuma ina miti mirefu, na majani ya porini, ikiunda mazingira ya siri, yenye utulivu.

Kobe mwenye gamba la kahawia lenye miongo ya kipekee, anatembea kwa utulivu kwenye njia iliyozungukwa na majani madogo. Mguu wake mmoja uko juu akionyesha mwendo wa taratibu lakini thabiti. Mimea inayomzunguka ina rangi ya kijani kibichi. Mandhari hii inavutia kwa namna inavyoonyesha utulivu wa maisha ya polepole lakini yenye mwelekeo wa uhakika.

Tembo wachanga waliopakwa matope mwekundu mawesimama na kulala katika eneo la wazi lenye ardhi ya udongo. Wamezungukwa na kundi la watu waliovalia mavazi ya kawaida wengi wakichukua picha kwa simu. Tembo hao wanaonekana wakicheza na kuwasiliana kwa miguso ya mapembe na miguu .Mandhari inaonesha mwingiliano wa karibu kati ya wanyama na binadamu katika mazingira ya malezi ya wanyamapori.

Mbele ya daraja la reli, mbuni anapita taratibu juu ya njia ya udongo. Manyoya yake yaking'aa chini ya mwanga wa mchana. Vichaka vichache na miti midogo vimesambaa pembezoni vikiongeza mguso wa asili kwenye eneo hili linalogusa mpambano wa maendeleo na uhai wa porini.

Mbuni tano wanasongea taratibu kwenye nyasi za kijani huku majengo marefu ya mji yakisimama kwa mbali. Yakififia chini ya anga lenye mawingu. Mandhari hii hujenga hali ya nguzo kati ya mazingira ya asili na maendeleo ya mjini. Mnyama anayezoeleka mashambani akivuka kwenye uga la kisasa bila haraka.

Wafanyakazi waliovaa sare, kofia na glavu wanashughulikia kuchambua taka nyingi zilizomwagwa kwenye jalala kubwa lililo kati kati ya barabara. Taka hizo zinajumuisha mifuko ya plastiki, masanduku ,viatu vilivyotekwa na vitu vingine vya matumizi ya nyumbani. Mifuko mikubwa ya samawati imo kando ikitumika kukusanya taka. Nyuma kuna majengo yenye kuta za mabati na mandhari ya mtaa wa mjini .Watu kadhaa wamesimama karibu wakishiriki shughuli iyo ya usafi kwa makini.

Mtu aliyevalia mavazi ya kazi ya kijani na kofia ya chungwa, anapanda mti mdogo kwenye ardhi asili akitumia koleo ya samawati. Pembeni, mwenzake ameshika chombo cha kumwagilia maji akisubiri kumwagilia mti huu mara baada ya kupandwa. Wengine watatu wamesimama nyuma wakitazama tukio hilo. Mandhari imezungukwa na uoto wa kijani ikiashiria shughuli ya kuhifadhi mazingira katika jamii.

Takataka za kila aina zimetanda katika eneo kubwa. Plastiki, karatasi na mabaki ya vyakula vimechanganyika kwa namna isiyo na mpangilio. Watu kadhaa wamesambaa ndani ya eneo hilo wakichakura kati ya rundo la takataka. Wengine wakiwa wamesimama juu ya milundo mikuu mikubwa. Mandhari inaonyesha changamoto za mazingira na uchumi kwa jamii inayotegemea kuchakata taka kwa ajili ya kipato.

Njia ya vumbi inagawanyika na magari ya Savanna. Katikati simba anatembea kwa utulivu akivuka barabara. Akivuta macho ya wasafiri walioko ndani ya magari wakimshuhudia maadhari ya kijani kibichi na vichaka vinazugunguka eneo hilo ikisisitiza uhai wa porini na mvuto wa maajabu wa wanyama wa mwituni.

Mandhari ya asili yenye mimea mingi ya kijani na mwangaza wa jua unaopenya kupitia matawi ya miti. Upande wa kushoto kuna swara wawili wakiwa wamesimama ardhini huku upande wa kulia kuna mbuni mmoja aliyejitokeza wazi. Mazingira haya yanaonyesha uwiano wa wanyamapori katika eneo lenye utulivu na uzuri wa kiasili.

Ndovu mchanga ananyonya kutoka kwenye chupa kubwa iliyoshikiliwa na mtu, huku mkono wa tembo ukizunguka chupa kwa hisia ya urafiki na hamu ya chakula. Maji yanachiririzika kutoka mdomoni mwa tembo ikiwa ishara ya msisimko wa hamu. Taswira hii ni mukhtada wa utunzaji wa ndovu yatima au waliookolewa labda katika hifadhi ya wanyamapori au kituo cha uhifadhi.

Mnyama mwenye mwili wa kahawia na mistari mieupe ya wima amesimama kwenye eneo lenye nyasi nyingi. Pembezoni kuna uzio wa waya wa chuma uliosukwa na nyuma yake kuna miti yenye majani mengi pamoja na jengo la mbao lenye paa la mteremko. Mandhari inaonyesha mazingira ya nje yenye uoto wa kijani na nafasi ya kutosha kwa mnyama kutembea.

Ndege huyu anaonekana kuwa na shingo nyembamba yenye manyoya meupe, jicho lililozungukwa na duara jekundu na mdomo mrefu wa manjano wenye alama za kahawia karibu na msingi . Maandhari hii inaashiria maisha ya viumbe wa porini.

Eneo la ujenzi linaonyesha wafanyakazi watatu wakishiriki katika kuchimba shimo. Wawili wakiwa ndani ya mtaro wakiwa wamevalia kofia ngumu na vizibao vya usalama huku watatu wakiwa nje wakifuatilia kazi. Taswira hii inaakisi juhudi za binadamu kujenga miundombinu, ushirikiano wa kazi na muunganiko wa raslimali za kijamii na teknolojia.

Majengo ya mabanda yametengenezwa kwa mabati ya zamani yakiwa yamejengwa juu ya mteremko. Chini ya mteremko kuna maji yaliyotuama yakizingukwa na uchafu. Watu watatu wamesimama juu ya mteremko karibu na nyumba hizo wakitazama eneo hilo. Mazingira yanaonyesha changamoto za makazi duni na uchafuzi wa mazingira.

Nyani ameshika uzio wa waya kwa mkono mmoja huku akitazama kwa makini upande wa pili, sura yake ikionyesha hali ya utulivu. Waya wa uzio uliosokotwa kwa umbo la amasi unaziba njia ukisisistiza tofauti kati ya uhuru na kifungo .Mandhari ya nyuma imefifia ikimwacha nyani kuwa kitovu cha hisia na fikra kuhusu maisha katika kifungo cha wanyama pori.

Twiga anatembea katikati ya barabara ya vumbi mbele ya gari jeupe, eneo hili linaonekana kuwa savana au nyanda za joto. Majani marefu yaliokauka yamejaa pande zote za barabara, juu ya hawa yote kuna majengo yanayoonekana kwa mbali muonekano huu unaonyesha mwigiliano wa maumbile na maendeleo ya binadamu.

Mifumo ya mabomba ya samawati imewekwa sambamba juu ya muundo wa zege unaopita juu ya eneo lenye maji safi. Mabomba hayo yanashikiliwa na viunga vya chuma vilivyowekwa kwenye zege. Pembeni kuna nyasi, vichaka na uzio unaonekana kwa umbali ukionyesha mazingira ya nje yenye miundombinu ya usambazaji au usimamizi wa maji.

Twiga mmoja amesimama nyuma ya reli ya chuma yenye kamba ya kuzuia. Uso wake uko karibu, ukionyesha pua na macho kwa uwazi. Mandhari ya nyuma ina miti, vichaka na nyasi, ikionyesha mazingira ya asili, yanayofanana na hifadhi ya wanyamapori au bustani ya wanyama.

Mandharia inaonyesha eneo la makazi duni yaliyojengwa kwa mabati, mbao na udongo likiwa na msongamano mkubwa na mazingira yanayoonyesha changamoto za maisha mjini. Mbele kuna mlundikano wa taka, plastiki, mifuko, chupa na mabaki mengine, ukizungukwa na maji machafu yanayotiririka kwenye udongo mkavu. Taswira hii inaibua maswala ya kijamii kama ukosefu wa usafi, mpangilio duni wa makazi na athari za taka.

Kifaru mmoja anatembea kwenye eneo la uoto wa asili akielekea upande wa kulia. Kichwa chake kimeinama karibu na ardhi kana kwamba anatafuta au kunusa kitu. Mazingira yanajumuisha vichaka na miti yenye majani mengi yakionyesha eneo lenye msitu mnene au hifadhi ya wanyama pori.

Simba wawili wamelala juu ya nyasi katika eneo la uwanja. Simba wa kushoto ameweka mdomo wazi huku simba wa kulia akiwa amelala kimya na mdomo umefungwa. Mandhari ya nyuma ina nyasi na anga lenye mawingu kiasi ikiashiria mazingira ya asili ya savana. Mazingira haya yanaonyesha tabia na mwonekano wa simba katika makazi yao ya kawaida.

Watu kadhaa wamevaa fulana za kijani zenye mistari ya kuakisi mwanga wakishika miche midogo ya miti ndani ya vyungu vya plastiki vya rangi nyeusi. Nembo na maandishi yanaonekana kwenye moja ya wavulana anyeshiriki katika shughuli za misitu. Mandhari ya nyuma ina mimea na majani ikidokeza kuwa tukio linafanyika katika eneo la wazi lenye uoto wa asili. Mpangilio wa watu na vifaa unaonyesha maandalizi ya kupanda miti kwa lengo la kuhifadhi mazingira.

Mabondeni yaliyojaa matope na mabaki ya nyumba zilizovunjika, huonyesha nguvu ya maafa katika jamii isiyo na ulinzi wa kutosha. Majumba ya mabati yaliyoporomoka maji, yalitapakaa na watu wanaojaribu kupita huku wakikwepa hatari. Ni ishara ya maisha yanayokumbwa na uhalisia wa mabadiliko ya tabia nchi.

Twiga mmoja amesimama kwenye eneo lenye nyasi akiwa na shingo ndefu na miundo ya madoa mwilini. Pembeni kuna chombo cha kulisha kilichotengenezwa kwa mbao. Nyuma kuna miti ya asili ikiashiria mazingira ya porini au hifadhi ya wanyamapori. Mazingira haya yanaonyesha tabia ya twiga katika makazi ya asili.

Twiga wawili wamesimama kwenye savana yenye nyasi ndefu, kila mmoja akielekeza macho upande tofauti. Nyuma yao, majengo marefu ya jiji yanainuka kwa mbali. Mandhari ya asili yenye utulivu inachanganyika na sura ya mji, ikitoa taswira ya kipekee ya mwingiliano kati ya mazingira ya porini na maendeleo ya mijini.

Eneo la nje lina rundo kubwa la taka za plastiki zilizobanwa na kufungwa kwa nailoni ya wazi. Ardhi ni ya matope na vipande vya plastiki vimetawanyika. Nyuma kuna watu wachache wakitembea na jengo kubwa upande wa kushoto. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za usimamizi au urejelezaji wa taka.

Wafanyikazi watatu wamevaa helmeti na vesti za kuakisi mwangaza, wakisimama ndani ya mtaro mkubwa uliochimbwa ardhini. Bomba kubwa la chuma limewekwa katika sehemu ya chini ya mtaro likiungwa na vipande vingine huku vipimo vikifanyika. Pembeni, kuna rundo la udongo na vifaa vingine vya ujenzi kama nyundo mipira ya bomba. Mazingira yote yanadhirisha shughuli ya ujenzi wa miundo mbinu ya bomba ndani ya mtaa.

Watu wawili wamejitokeza kwa juhudi za kusafisha mazigira wakikusanya taka za plastiki kutoka kwenye eneo la asili lenye miti na vichaka. Kila mmoja ameshika mfuko mkubwa uliosheheni chupa na vipande vya plastiki vilivyotapakaa ardhini. Mandhari hii inaonyesha chagamoto ya uchafuzi wa plastiki katika maeneo ya asili na jitihanda muhimu za wanajamii au wafanyikazi wa kujitolea kuokoa mazingira.

Watu kadhaa wamevaa makoti ya kijani wakisimama juu ya ardhi ya udongo mwekundu. Kila mmoja anashika chupa kubwa ya maziwa akielekeza kwa ndama wa tembo waliokusanyika karibu nao. Ndama hao wamesimama kwa utulivu wakinywa maziwa moja kwa moja kutoka kwa chupa hizo. Mandhari ya nyuma ina miti na anga ya samawati enye mawingu machache. Mazingira hayo yanaonyesha shuguli ya uangalizi wa wanyama wadogo.

Afisa wa trafiki wawili wamesimama upande wa barabara katika makutano ya mtaa, wakielekea kwenye magari yaliyo kwenye foleni. Taa ya kuongoza magari imewaka nyekundu huku lori la kuchanganya saruji na gari dogo vikiwa vimesimama kusubiri. Majengo, miti na daraja la waenda kwa miguu vinaonekana nyuma, vikijenga mandhari ya mtaa wa mjini unaodhibitiwa kwa usalama na mpangilio na harakati za usafiri zikiendelea.

Barabara ya mji imejaa magari, pikipiki na watu wakiwa kwenye harakati mbalimbali. Basi la samawati limeegeshwa kando likiwa limepambwa na maandishi ya kuvutia. Anga limetulia na mandhari yote yanapishana kati ya shughuli za kila siku wa barabarani.

Katikati ya jiji, gari la usafiri lililopambwa kwa rangi kali limeegeshwa. Mabango mawili yametundikwa mbele, yakiorodhesha maeneo ya maarufu, dalili ya safari zenye mizunguko. Watu wamesimama karibu, wengine wakiwa na mizigo, wakiashiria harakati na matarajio ya kusafiri.

Kwenye barabara ya mtaa wa mjini, basi la rangi angavu limepita likiwa limepambwa kwa sanaa za kuvutia. Watu wamevaa mavazi ya kawaida wakitembea kando kando ya barabara au wamesimama karibu na maduka. Maandishi na mabango ya biashara yamejaa majengo ya nyuma, yakionyesha biashara na huduma mbalimbali za kila siku. Anga ni wazi, mwangaza wa mchana ukitoa taswira safi ya maisha mjini yenye msongamano na harakati za usafiri.

Kwenye eneo lenye msongamano wa magari na watu, magari madogo ya abiria yamepangwa upande wa barabara, kila moja likiwa na bango juu linaloonyesha mwelekeo wa safari. Watu wamekusanyika karibu na magari hayo wengine wakizungumza, wengine wakijiandaa kuingia. Mazingira haya yanadhihiriaha harakati za kila siku za usafiri wa uma.

Mandhari ya mtaa wa mjini inajaa shughuli za usafiri, pikipiki, magari madogo na mabasi zikizunguka kwa kasi. Katikati ya barabara, kibao cha kijani kilichojaa mishale huongoza njia kuelekea barabara maarufu za eneo hilo. Kikieleza mwelekeo wa upande wa mtaa, mzunguko mkubwa na njia kuu ya kitaifa. Watu wanatembea kandokando, wengine wakiwa na miavuli wakielekea katika shughuli zao za kila siku.

Katika barabara lenye shughuli nyingi, basi limeegeshwa kando kando ya lami. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama au wanapita karibu na basi hilo wakionekana katika harakati zao. Basi lina mikwaruzo na dalili za kuchakaa likionekana kuwa sehemu ya kawaida ya usafiri wa jiji.

Gari ndogo la abiria limeegeshwa pembeni ya barabara. Juu ya basi kuna bango linaloorodhesha maeneo mbalimbali ya huduma za usafiri. Watu wanapita karibu na gari hilo, baadhi wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Mandhari ya mtaa inaonyesha hali ya kawaida ya usafiri.

Mabasi yanayojaza rangi na matangazo yameegesha mtaani huku watu wakichangamana kwa harakati zao. Hali ya mijini inayoonyesha safari nyingi. Mabango yaliyowekwa pembeni yanaonyesha maeneo mengi yanayohudumiwa. Bei zimeandikwa kwa ustadi zikitoa taswira ya huduma ya usafiri kwa gharama nafuu.

Katika mandhari ya katikati la jiji basi la rangi ya kijani na samawati limeegeshwa pembeni mwa barabara likiwa na kibao cha njia na nauli. Karibu nalo, watu wawili wamesimama . Pia kuna pikipiki ya rangi ya zambarau kwenye sakafu ya lami. Ni mwonekano halisi wa maisha ya jiji ambapo usafiri wa umma unaendelea.

Barabara ina shughuli nyingi na inaonyesha magari ya kila aina. Malori makubwa yenye kontena za kijani, mabasi ya abiria, pikipiki na magari madogo vimechangamka katika mzunguko wa usafiri wa kila siku. Majengo ya makazi, mti mkubwa, na mnara wa maji vinaonekana nyuma, yakiongeza sura ya mtaa wa kawaida wa mjini.

Askari wa trafiki amevalia jaketi za kuangaza huku akisimama katikati ya barabara yenye msongamano wa magari. Basi na magari mengine yamepanga folini, taa ya trafiki ikiwa nyekundu. Mvua ilionyesha hivi karibuni imeacha barabara ikiwa na unyevunyevu ikiashiria mchana wa shughuli nyingi uliokumbwa na hali ya hewa isiyotabirika.

Mbele ya jengo lenye maandishi, na mabasi mawili yameegeshwa barabarani. Gari la kushoto lina rangi nyingi zenye maandishi na kauli ya kidini, gari la kulia lina jeupe lenye mistari ya njano. Upande wa mbele wa picha una vibao vya kuonyesha mwelekeo wa maeneo na nambari za magari ya abiria. Watu wachache wanaonekana karibu na magari hayo katika mazingira ya jiji yenye pilikapilika za usafiri.

Gari la usafiri la aina ya matatu limeegeshwa kando ya barabara likizungukwa na watu wachache. Mmoja amevaa mavazi mekundu akizungumza na mwingine aliyesimama karibu na mti. Bango juu ya gari linaorodhesha maeneo ya huduma. Mandhari inaonyesha maisha ya kila siku ya jiji yenye pilikapilika, shughuli na mwingiliano wa kijamii katika mazingira kawaida ya usafiri wa umma.

Barabara ya mjini imefurika na magari hasa mabasi yaliyochorwa kwa rangi ya kuvutia. Askari wa usalama barabarani wamesimama katikati wakiongoza magari na waenda kwa miguu. Mbele kuna majengo ya biashara . Mandhari inasisitiza uchangamfu wa maisha ya jiji ambapo harakati na matangazo vinachanganyika kwa sauti na mwendo wa kila siku.

Mabasi yamesimama kwa msururu kando ya barabara yenye pilka pilka nyingi, kila moja likiwa na bango kubwa juu likitangaza mweleko. Wachuuzi wanazunguka eneo hilo wakiuza bidhaa ndogo ndogo. Jua kali linatoa mwangaza mkali juu ya jengo kubwa lenye miundo ya kipekee, ikikamilisha mtazamo wa siku ya kawaida ya usafiri mjini.

Njia ya reli inaendelea sambamba na barabara ikikatiza mandhari ya jiji yenye shughuli nyingi. Mabasi yaliyopangwa kwa mistari na magari mengine yameegeshwa karibu na lango la kituo cha reli ambapo watu wanazunguka wakielekea au kutoka kwenye kituo. Kuta zina uzio na mabango yenye maandishi ya kukaribisha yanatambua eneo hilo. Mkusanyiko huu wa magari na watu unaonyesha harakati za usafiri wa jiji.

Basi la rangi ya kijani limeegeshwa chini ya mti wenye majani tele. Watu wanazunguka kwa kasi tofauti mbele ya magari mengine na vichochoro vya jiji. Harakati hizi zinajenga mandhari ya usafiri wa kila siku yenye sauti, nia na matumaini ya kufika mahali bora.

Katika kituo cha msafiri, matatu ya rangi ya njano imesimama mbele ya duka. Juu ya matatu hii, kuna mizigo mwingi juu, mifuko na container mbalimbali. Mandhari hii huakisi harakati za usafiri wa umma katika maeneo ya miji midogo na masoko.

Mabasi na magari yanakatiza barabara ya lami, yenye mwelekeo wa kasi, yakigawanywa na daraja la wanaotembea kwa mguu lililoinuka angani. Majengo ya biashara na makazi yamesimama pembeni , yakitoa muktatha wa maisha ya kila siku, harakati zisizokoma lakini zenye mpangilio.

Basi la rangi ya zambarau limeegeshwa pembeni ya barabara yenye shughuli nyingi. Abiria wanashuka na wengine wakiingia wakiwa wamevalia mavazi ya kila siku. Barabara imejaa watu na magari, ikielezea uhalisia wa maisha ya mjini yenye harakati na mwingiliano wa huduma na jamii.

Barabara kuu inaonekana ikiwa na msongamano wa magari, kila upande ikiwa na mwelekeo wake. Daraja la waoenda kwa miguu limejivuta juu limechorwa kwa rangi ya kijani na samawati. Basi lenye muundo wa kisanii limepita kwa kulia. Magari mengine jeupe na magari madogo yanatembea kwa Kasi tofauti.

Katikati ya usafiri, njia ya mitaani imekaliwa na matatu yenye maandishi likiwa limepambwa kwa mistari ya manjano na maandiko mekundu. Abiria wanapanda na kushuka, wengine wakisimama karibu wakizungumza au kusubiri. Rafu la juu ya gari limebeba mzigo wa miti iliyofungwa kwa mkeka. Magari mengine yamesimama pembeni yakiongeza uzito wa harakati za kila siku. Mandhari inaelezea maisha ya usafiri mijini.

Barabara imejaa mabango yenye rangi angavu. Matatu yenye mandhari ya bahari imepambwa kwa picha za dolphin na mitende. Pembeni kuna watu wakitembea na wengine wakizungumza karibu na magari yaliyoegeshwa. Mandhari hii inaonyesha harakati za kila siku za kibiashara na usafiri wa mijini.

Katika barabara kuu gari jeusi limeegeshwa kando ya lami, likiwa karibu na uwanja wa kijani ulio na nyasi na vizuizi vya chuma. Trafiki ya magari inaendelea upande wa kulia huku magari ya abiria na magari makubwa yakipita chini ya daraja la waenda kwa miguu.

Mabango ya safari yamepangwa juu ya magari meupe yaliyoegeashwa kando ya barabara iliyojaa watu na harakati. Abiria wanajibizana na madereva wakisubiri kupanda. Jua linapiga kwa nguvu likitengeneza vivuli vya miguu ya watu na magari yanayosongamana. Likiunda ualisia wa joto haraka na kusudi penye maisha ya kila siku ya jiji yenye usafiri.

Gari la abiria limepambwa kwa maandishi makubwa ya dhahabu na miundo ya kisasa. Mandhari ya barabara ya njia nyingi, magari mengine yanayopita na mchanganyiko wa miundombinu ya jiji hujenga taswira ya harakati za kila siku katika jiji linaloishi.

Gari la usafiri wa umma limepambwa kwa rangi angavu, nje ya gari, watu kadhaa wanatembea au wanasubiri. Ubao wa mbele una orodhesha vituo vya usafiri. Mazingira ya nyuma yanaonyesha barabara ya mtaa wa jiji. Mpangilio wote unaonyesha shughuli ya kawaida ya usafiri wa matatu.

Katika barabara yenye shughuli nyingi mjini, magari ya kila aina yanapita kwa kasi na watu wakiwa kando ya barabara baadhi wakisuburi usafiri wengine wakitembea kuelekea shughuli zao. Barabara imezungukwa na uzio wa chuma na nyuma yake kuna majengo ya ghorofa na tanki kubwa la maji juu ya mnara. Mandhari hii inaonyesha ishara ya kila siku ya mjini, mahali ambapo kuna msongamano wa magari, uingiliano wa watu na miundombinu ya msingi.

Gari la abiria limeegeshwa katikati ya mtaa wenye harakati nyingi yangi yake ya manjano na nyeupe ikivutia jicho huku maandishi yakionyesha utambulisho wa huduma na mwelekeo wa safari. Watu waliojaa bidhaa na pakiti za mizigo wanazunguka kwa kasi wakielekea kwenye magaria au wakitoka madukani.

Foleni ya magari ya abiria kwenye mtaa wa mjini imepambwa kwa mabango yenye rangi kali na ujumbe wa mwelekeo. Nambari kubwa ya thelathini na tatu imeningi'nizwa juu ikiwa kama nembo ya njia ikifuatwa na orodha ya vituo inayojengwa kwa maandishi ya rangi tofauti huku bei ya safari ikiandikwa wazi kwa urahisi wa abiria. Hii ni eneo la usafiri.

Gari jeupe la usafirishaji lenye mstari wa njano limeegeshwa mbele ya ofisi mahali pa kutuma mizigo na kukata tiketi. Mabango ya matangazo juu ya jengo yanaonyesha huduma mbalimbali yakionyesha shuguli nyingi za biashara katika eneo hili cha usafirishaji. Waatu kadhaa wamesimama na wengine wantembea barabarani wakionekana katika harakati za kila siku.

Magari ya usafiri wa umma imepangwa kando kando ya barabara yenye shughuli nyingi, mabasi yana maandishi yakiionyesha njia ya usafiri. Gari la samawati liko mbele dereva akiwa ndani, watu kadhaa wantembea pemebezoni mwa barabara wengine wakiwa na mizigo au mikoba. Taswira hii inaonyesha mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi za usafiri.

Mandhari ya jiji inaonyesha magari matatu ya usafiri wa uma yakijipanga barabarani. Kila moja likiwa na muundo wake wa kipekee unaonyesha utofauti wa huduma za usafiri. Watu kadhaa wanapita karibu yao wakijumuika katika harakati za kila siku. Nyuma yao majengo yenye madirisha mengi na miti mirefu hujenga mwonekano wa sehemu ya biashara au kituo cha usafiri kilicho hai.

Basi la rangi ya fedha na samawati limeegeshwa karibu na lingine lenye mapambo ya kisanii. Mbele ya mabasi haya kuna watu kadhaa wakitembea au wakisimama akiwemo afisa wa trafiki aliyevaa fulana ya njano yenye mwangaza wa kuakisi. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za usafiri katika mtaa wa jiji.

Barabara pana imejaa msongamano wa magari, mabasi ya abiria, magari madogo na malori ya mizigo. Kushoto kuna watu wanatembea pembeni ya barabara. Mazingira haya yanaakisi maisha ya miji mikubwa, hali ya haraka na changamoto ya usafiri.

Magari ya abiria yameegeshwa kando kando ya barabara, kila moja likiwa na bango linaloonyesha maeneo ya safari. Bango moja linaonyesha bei. Watu wanatemebea pembeni ya barabara. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za usafiri katika eneo la mijini.

Sehemu hii ya mji imefanyika kwa kitovu cha usafiri unaounganisha mabasi na reli ikiwasilisha taswira ya harakati za kila siku. Mabasi ya rangi tofauti yamejipanga kwa mistari kwenye kituo cha kushukia na kupakia abiria huku watu wakisubiri na wengine wakipanda.

Basi limeegeshwa pembeni ya barabara la jiji likizungukwa na watu walio katika harakati za kila siku. Pikipiki limeegeshwa mbele ikiashiria mwingiliano wa usafiri binafsi na wa umma. Majengo marefu yanainuka upande wa nyuma. Mwendo wa jiji umejaa kelele, harakati za usafiri unaobebea sura halisi ya maisha ya mijini.

Barabara pana yenye njia kadhaa ina magari, pikipiki na gari ya mizigo ikisafiri kwa mwelekeo tofauti. Vibao vya kijani wa alama vinatoa umbali wa maeneo maarufu. Alama za barabara zina sisitiza nidhamu ya usafiri na usalama wa madereva. Mazingira haya yanaonyesha mtirirko mzuri wa shuguli za barabarani katika eneo lenye muundo wa kisasa.

Mbele ya jengo kubwa lenye madirisha mengi gari la abiria limeegeshwa kwa mtindo unaovutia macho huku abiria wakionekana ndani na mtu mmoja amesimama mlangoni. Mwonekano wa gari hili unaonyesha ni chombo cha usafiri mjini.

Barabara ina shughuli nyingi za usafiri wa uma. Ambapo matatu kadhaa nyeupe zenye mistari ya rangi ya majano zimeegeshwa pembeni. Pikipiki moja inaendeshwa na mtu. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kawaida katika mtaa wa usafiri.

Mtu ameshika mabango mawili yenye ujumbe wa huduma ya usafiri. Bango kubwa linaorodhesha maeneo ya kusafiri. Katika mandhari ya nyuma kuna magari ya abiria na watu walioko njiani. Hizi alama huenda ni za kuongoza abiria kuhusu njia za usafiri au vituo muhimu vinavyopitiwa pamoja na kusisitiza usalama barabarani.

Barabara pana ina msongamano wa magari ya aina mbalimbali kama mabasi, malori na magari madogo yakisafiri kwa mwelekeo tofauti. Watu wamesimama kando ya barabara na wengine wanatembea wakionekana kushughulika na shuguli za kila siku. Mazingira yanaonyesha eneo la mjini lenye shughuli nyingi za usafiri.

Magari mawili yako mbele ya barabara yenye shughuli nyingi. Juu ya gari la kwanza kuna mabango yanayoonyesha maeneo mbalimbali. Gari la pili lina rangi anagavu na maandishi kwenye kioo cha mbele. Pembeni mwa barabara, watu wengi wamesimama au wanashughulika karibu na magari hayo. Nyuma kuna miti, majengo na magari mengine yakionyesha mazingira ya jiji yenye shughui nyingi za usafiri na watu.

Basi la rangi ya samawati limepambwa kwa maandishi ya sanaa , watu kadhaa wamesimama karibu na basi. wengine wakipanda na wengine wakitembea pembeni. Madhari ya nyuma kuna mabasi mengine yenye rangi tofauti mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa jiji.

Barabara inashughuli nyingi za usafiri wa umma. Basi la rangi ya samawati limeegeshwa kando ya barabara, upande wa kulia kuna basi la manjano lenye maandishi yanayoonekana kwa sehemu, juu ya basi hilo kuna bango linalo orodhesha maeneo mbali mbali ya usafiri. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kila siku katika kituo cha usafiri.

Gari la abiria lina muundo wa rangi ya kijani. Mtu aliyesimama karibu ana bango linaloodoresha maenoa tafauti ya huduma za usafiri. Mwandishi hayo yanasisitiza kuwa huduma hii inalenga jamii na maeneo yenye shughuli nyingi. Katika mazingira ya nyuma kuna magari mengine ya abiria na watu wakiwa kwenye harakati wakisubiri au wakielekea kwenye magari. Hali inayodhihirisha kuwa eneo hili ni kitovu cha usafiri wa mjini.

Njia kuu imejaa magari ya usafiri wa umma hasa mabasi makubwa yenye matangazo na nembo tofauti. Pikipiki nyingi na waendesha boda boda waliovaa hema na reflector . Msongamano huu wa magari na mitindo ya usafiri unaakisi maisha ya kila siku kwenye miji yenye shughuli nyingi.

Gari la abiria limepamwa kwa rangi ya kijani. Barabara ina miti pembeni na watu wanatembea kwenye njia ya waenda kwa miguu. Hali inayodokeza maisha ya kawaida ya jiji yenye shughuli nyingi. Mpangilio huu wa usafiri wa umma unaonyesha utaratibu huduma za abiria mijini ambapo magari yanatambulika kwa nambari na nembo maalum kwa urahisi wa kusafiri.

Eneo hili linaonyesha kituo cha magari ya usafiri wa umma. Magari meupe yaliyopambwa kwa mistari ya manjano yakiwa yameegeshwa mbele ya jengo la kibiashara. Majina na maneno mengine yanaonekana yameandikwa kwenye magari au mabango yakionyesha mwelekeo wa safari na mtandao wa huduma wa kituo hiki.

Barabara pana yenye njia kadhaa imejaa magari ya aina mbalimbali kama magari madogo, mabasi na pikipiki. Upande wa kushoto kuna basi la kijani. Katikati ya barabara kuna mstari wa katikati ulio na taa za barabarani. Mandhari ya nyuma kuna daraja la watembea kwa miguu linalovuka juu ya barabara. Pembeni mwa barabara kuna mabango ya matangazo na alama za biashara. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za usafiri katika eneo la mjini.

Gari la abiria aina ya matatu limepambwa kwa Sanaa angavu na maandishi bunifu. Pembeni kuna bango linaloonyesha maeneo yanayohudumiwa na gari hilo. Nyuma kuna magari mengine ya abiria na watu wanaotembea pamoja na majengo yanayoonyesha shughuli za biashara.

Muonekano wa kituo cha usafiri cha mjini unaonyesha magari yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Kila basi lina alama za safari na nyinginezo zinazoonyesha mtandao mpana wa huduma zao. Mandhari ina watu wanaotembea au kusimama karibu na magari hayo. Wengine huenda ni abiria wakisubiri kuingia au wahudumu wa magari hayo wakisimamia shughuli.

Barabara pana ina magari ya aina mbalimbali yakisafiri kwa mwelekeo tofauti ikiwa na mgawanyiko wa katikati wenye miti na vizuizi vya zege. Upande wa kulia kuna njia ya waenda kwa miguu, watu wakitembea mwengine akiwa na mwavuli. Vipo taa za barabarani na mabango ya matangazo pembeni huku anaga ikiwa na mawingu.

Basi limeegeshwa kando ya barabara likiwa na rangi ya fedha na samawati. Ndani ya basi kuna abiria walioketi, huku watu wawili wakielekea kulielekea. Karibu na basi kuna nguzo yenye mabango kadhaa mojawapo likiwa na majina ya maeneo.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari ya aina mbalimbali kama vile, malori, magari madogo na pikipiki zikisafiri kwa mwelekeo tofauti. Kando ya barabara upande wa kushoto kuna pikipiki yenye abiria. Barabara imetenganishwa kwa vizuizi na imezungukwa na miti upande mmoja. Taswira hii inaonyesha uhai wa usafiri na maisha ya mijini.

Katika kituo cha usafiri gari la abiria lenye maandishi limeegeshwa kandwa likiwa limepambwa kwa matamganzoya kidini. Pembeni yake kuna pikipiki na watu wanaotembea au kusimama karibu wakionyesha shughuli za kila siku za usafiri. Bango lililo karibu linaorodhesha maeneo ya usafiri.

Barabara ya mijini ina shughuli nyingi za usafiri magari madogo na mabasi yakiwa yameegeshwa au yanapita baadhi yakiwa na mabango ya huduma za usafiri. Watu wanatembea kando ya barabara wengine wakibeba mizigo au kuuza bidhaa. Majengo ya ghorofa yako nyuma yakiwa na mabango ya biashara. Mazingira yanaonyesha harakati za kila siku katika eneo lenye msongamano wa watu na magari ikionyesha shughuli za usafiri wa umma.

Majengo ya biashara yamepangwa kando kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Gari jeupe limeegesha mbele likiwa na bango juu lake linalotaja maeneo. Mandhari inaonyesha mazingira ya mtaa kwenye kituo cha usafiri.

Barabara imejaa msongamano wa magari ya usafiri wa umma, moja lilikiwa na maamdishi makubwa yakionyesha ruti maarufu za jijini. Watu wanatembea upande wa barabara na kuvuka wakiwa sehemu haya na harakati za jiji. Mwonekano huu unaeleza maisha ya kila siku yaliyosheheni pilika imani zilizoingizwa kwenye usafiri binafsi.

Majengo makubwa ya umbo la mstatili yamezungukwa na miundo ya mabomba na vifaa vya kiufundi. Mvuke mweupe unafuka kutoka sehemu kadhaa juu ya majengo haya. Sehemu ya mbele ina kituo cha kusambaza umeme chenye nyaya nyingi na transfoma zilizopangwa kwa mpangilio wa kiufundi. Mpangilio wa muundo unaonyesha shughuli za uzalishaji na usambazaji wa nishati.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi mijini ikiwemo gari za usafiri wa umma zilizo na rangi angavu na majina maarufu inaonekana. Watu mbalimbali wamesimama au wanapita baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi ya usalama ya kung'aa wakionyesha uwepo wa maafisa wa trafiki au wahudumu wa barabara. Hali hii inaonyesha pilka pilka za mji wa kisasa ukichangamka kwa usafiri.

Magari madogo ya abiria yamepangwa kwa safu, kila moja likiwa na bango juu linaloonyesha maeneo ya safari. Watu wanatembea kati ya magari hayo wengine wakielekea kuyapanda. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za usafiri katika eneo la mjini.

Magari ya abiria yameegeshwa kando kando ya barabara kila moja likiwa na rangi tofauti. Watu wengi wanatembea au wamesimama karibu na magari hayo baadhi wakibeba mikoba na wengine wakiwa na mabango. Majengo ya biashara yako nyuma. Mazingira yanaonyaesha eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Maji taka yenye tope yamefunikwa na taka zinazochanganyika bila mpangilio. Mifuko ya plastiki iliyochanika, vipande vya nguo viliyofifia, karatasi zilizoloa pamoja na mabaki ya chakula yanaonekana kuoza. Sehemu ya nyuma inaonyesha ukuta wa mawe uliojengwa kwa tofali. Rangi zenye matope na uchafu zimetawala, zikitoa picha ya mazingira yasiyo na utunzaji.